Watu wameketi kwenye chumba cha kusubiri huku wakiwasiliana na wahudumu. Kuna akina baba , akina mama na watoto mmoja akiwa amebebwa . Baadhi yao wameshika makaratasi wakisubiri kuhudumiwa. Mhudumu aliyevalia sare nyeusi anazungumza nao kwa utulivu . Mazingira yanaonekana kuwa ya taasisi ya afya au huduma za jamii.